Kuna askari watatu ambao wamesimama kando ya gari hili zinazosimama. Moja imeandikwa Ziggy na lingine nayo iliyo nyuma yake. Kuna kibandiko kikubwa chenye kinatangaza simu ya techno . Pia kuna jumba jingine linaitwa Kenya National Archives. Pia kuna gorofa iliyo nyuma na gari inayoonekana kichwa peke yake.

Gari la taka, nyuma yake kuna kioo cha gari, mbele yake kuna aina ya matatu pia kuna goroga linalo vioo pande ya juu; vingine vimefunguliwa, vingine vimefungwa.